Hii ni picha ya mwanaume anayepulizia rangi ya nyekundu kwenye gari katika muktata ya biashara ya magari kama vile biashara za magari. Mpakaji rangi mpya hutumika kuaimarisha muonekano wa magari kabla ya kuuzwa, hii uwafutia wateja na kuongezea tamani ya gari sokoni, hasa kama ilikuwa imeharibika au kupoteza mfuto wake wa awali.

Sehemu ya mbele ya ndani ya gari, inaoyesha dashibodi, usukani na viti vya mbele vilivyohifadhiwa vizuri katika muktadha wa bazaar za magari, mwonekano huu wa ndani ni kigezo muhimu kwa wanunuzi wanaotathmini hali ya gari.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio sokoni, yakiwemo maembe, machungwa, na parachichi. Katika muktadha wa soko, matunda huuzwa kwa wingi na wanunuzi wa rejareja, yakichangia kipato kwa wakulima na wafanyabiashara.

Kazi ya sanaa kama vile uchoraji na vinyago zimepangwa kwenye mabanda sokoni. Katika muktadha wa masoko, sanaa huuza moja kwa moja kutoka kwa wasanii hadi kwa wanunuzi ikitoa jukwaa la kukuza vipaji vya ndani na utamaduni.